Mwanaspoti huyu ana ngozi ya kahawia amevalia kofia nyeupe ya kuogelea akiwa katikati ya mbio ya kuogelea anaonekana kuwa na umakini mkubwa akilenga mbele. Mwili wake uko ndani ya maji akiwa katika nafasi ya kuogelea. Mkono wake imeshikilia upande wa mbele.

Hili ni chumba lililo na dirisha kubwa na ndani gesi zimepangwa. Gesi mbili ,moja ni ya rangi manjano ingine ni nyeupe na pia kuna tanki ya kuzima moto ambayo inaitwa extinguisher

Hapa ni darasani, kuna ubao mweupe iliyoandikwa maneno yaliyotumika kufunza wanafunzi. Na pia kuna chati, yaliyoandikwa alfabeti, na zingine zimeandikwa miezi ya mwaka. Kama vile Oktoba, Novemba, Disemba.

Hili ni jengo, la matofali lenye paa jekundu, likiwa limezungukwa na bustani ya kijani kibichi iliyopambwa vizuri, kuna miti mirefu, na nyasi zilizokatwa vizuri, zikionyesha mazingira tulivu, na yalio tunzwa vizuri, baada labda ya shule, au jumba la kifahari.

Hili ni chumba cha ghorofa, inaonekana kujengwa kwa mawe na mbele yake mna ua la waridi ,mji hii inakaa kuwa na mazingira yenye afya nzuri.

Hili ni mlango la darasa ambalo limeandikwa Grade Six C Mr. Imoli ambaye anaweza kuwa mwalimu wa darasa hilo. Inaonekana kuwa mandhari ya shuleni.

Picha hii ni ya kitabu za watoto ambao wako katika darasa za chini, hasa darasa la tatu, nne ambao wanaweza kusoma sentensi ndefundefu na pia wanaweza kuelewa kuwa hili ni shairi ambalo lina mapicha ya kuelezea zaidi chochote ambacho mwanafunzi anafaa kujua.

Meza hili lina vitabu mingi iliyo upande wa juu imeandikwa Computer Science kumaanisha ni vitabu vinavyosaidia wanafunzi kujifunza kuhusu kompyuta . Pia kuna faili na upande wa chini kuna kamba.

Hili ni rundo la mafaili ya rangi tofauti tofauti kama vile buluu, kijani kibichi kuna nyekundu. Yamewekwa kwenye rafu nyeupe . Mafaili haya yamewekwa kwa mpangilio kuashiria mazingira ya ofisi au maktaba ambapo nyaraka zinapangwa vizuri .

Hili ni mlango ambao, wenye bango lililo andikwa no exit for students , likiwa limedandikwa katikati, chini ya bango hilo kuna bango lingine ndogo, pia limeadikwa no exit , milango hii inaonekana kuwa ya mazingira ya shule, inaonekana vikwazo kutoka kwa wanafunzi.

Mwanamke huyu yuko majini kwenye boat anaonekana kuwa na furaha .Akiangalia picha akiwa ameweka ishara mkononi na tabasamu nzuri.

Kundi hili ni la wanaume wengine wao wakiwa wameketi kwenye kiti cha gurudumu, wametabasamu na kuangalia camera, wamevaa nguo za michezo na wengine wana glavu za dondi wakionyesha nguvu na umoja nyuma yao, kuna ukuta wenye dondi kuashiria ni kutuo cha kucheza au mafunzo.

Uwajani huu ni uwanja wa mchezo. Ni uwanja mkuu, kwa sababu ina viti vingi vya watu watakao shabikia wachezaji. Mtu huyu anacheza mchezo kwenye mchanga wenye rangi ya mchanga.

Mtu huyu anaendesha baiskeli kwenye njia au uwanja wa riadha. Mtu huyu amevaa mavazi nyeusi na pia jaketi, yuko katika nafasi ya mbele akionyesha umakini. Njia hiyo ina mistari nyeupe inayoonekana wazi ikionyesha njia maalum ya mbio au mazoezi.

Hapa ni shuleni au sehemu yeyote rasmi nchini. Kuna jengo kubwa na mbele yake kuna njia inayoelekea kwenye bendera, kumaanisha hapa ni mahali watu wanafanya mambo rasmi kwenye nchi ya Kenya.

Karatasi hii ni ya mwanafunzi ambaye ni wa darasa la tatu au kuteremka, ina maswali ya hesabu ambazo zinakaa rahisi sana na maswali hasa ni za kuongeza ama kuondoa na pia imesha sahihishwa na inavyoonekana mwanafunzi huyu amepita.

Hii ni charti la watoto walio chini ya darasa la kwanza. Upande wa juu ni karatasi nyeupe na ina maandishi ya kufunza watoto alfabeti zote kwa herufi kubwa na ndogo, chini yake ni nyekundu na imeandikwa maneno kadha wa kadha.

Huyu ni mwanamchezo, anapiga makasia kwenye mashua ndogo juu ya maji, amevaa fulana nyekundu na anaonekana kuwa na umakini mkubwa, amevaa chepeo nyesui ako kwenye mto.